Kituo kidogo cha umeme kimejengwa katikati ya mazingira ya asili yenye miti na milima ikionyesha usawa kati ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira. Jengo kuu la rangi ya njano na kijani lina mabomba yanayotoa mvuke ishara ya shughuli za uzalishaji wa nishati. Miundombinu ya umeme yenye nyaya nyingi na nguzo za chuma ipo mbele ya jengo ikiunganisha kituo na mtandao wa usambazaji.

Miundombinu ya viwanjani inayoweza kuwa sehemu ya kituo kidogo cha kuzalisha au kusambaza umeme. Mabomba makubwa ya chuma na mnara unaotoa moshi mweupe kuashiria uwepo wa mitambo ya kuzalisha nishati, huenda ka kutumia mvuke au gesi. Pembeni kuna miti kuashiria kituo hicho kiko sehemu ya wazi.

Mandhari ya nje inaonyesha kituo cha kuzalisha umeme cha Kengen nchini matangi makubwa ya kuhifadhia yaliyochapishwa nembo la kampuni ,kuna eneo la maegesho lenye paa ambapo gari moja limeegeshwa pamoja na mapipa mekundu na vifaa mbalimbali vilivyo tawanyika katika eneo hilo , kuna miti michache na nyaya za umeme zinazopita.

Mnara mnene wa kusambaza umeme unaonekana ukisimama imara ukiwa na mikono ya chuma inayoshikilia nyaya za umeme wa msongo mkubwa aidha kutoa ama kuelekeza vituo vidogo vya umeme. Mandhari yenye kijani chini ya mnara inaashiria umuhimu wa kuendeleza nishati huku tukihifadhi mazingira kwa vizazi vijazo.

Kutoka juu picha inaonyesha kituo cha kuzalisha umeme. Kituo hiki kina majengo makubwa ya kijani kibichi. Na mabomba mengi yanayopita katikati ya majengo hayo. Na kuna minara inayotoa mvuke ndani ya eneo hilo. Pia kuna magari yameegeshwa kando na vifaa mbalimbali vya kazi vinavyoonekana ardhini.

Vifaru watatu wanatembea kwenye nyasi ndefu katika eneo wazi kuashiria umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori kama sehemu ya urithi wa taifa mandhari ya nyuma ina daraja refu la reli linalopita juu ya ardhi tambarare likionyesha juhudi za kuunganisha maendeleo ya miundo mbinu na uhifadhi wa mazingira, mazingira haya yanasisitiza usimamizi wa rasilimali kwa njia endelevu.

Watu wawili wanatumia vikapu vya mianzi kukusanya taka za plastiki, kutoka kwenye mto uliojaa uchafu ili kuhifadhi mazingira, wakionyesha mbinu rafiki kwa mazingira katika usimamizi wa taka. Mazingira ya mto yenye nyasi na ardhi yenye unyevunyevu yanaonyesha adhari za uchafuzi wa maji, na umuhimu wa juhudi za jamii katika kulinda vianzo vya maji na rasilimali za kitaifa.

Katika juhudi za kuhifadhi mazingira na mali za taifa wanachi wanaonekana wakishiriki katika ubomoaji wa makaazi duni yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao. Hatua hii ni sehemu ya kuondoa makazi holela ambayo husababisha uchafuzi wa mazingira na kuadhiri vianzo vya maji.

Twiga anasimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi akila majani kutoka kwenye mti mdogo, huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali. Mandhari hii inaonyesha mwingiliano kati ya mazingira ya asili na maendeleo ya mijini, ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi, rasilimali za taifa kama wanyama pori katika maeneo yanayokua kwa kasi.

Simba wawili wameketi kwenye nyasi porini, wakionesha utulivu wa mazingira asilia, ambayo yanapaswa kulindwa kwa uangalizi. Mandhari ya miti na vichaka vinavyowazunguka vinaonyesha umuhimu wa kuhifadhi makazi ya wanyama pori kwa ajili ya urithi wa kitaifa na utalii endelevu.

Sanamu tatu za askari zimesimama juu ya mnara wa mawe wenye maandishi ya kumbukumbu zikieshimu historia ya taifa .Nyuma ya mnara kuna majengo ya kisasa bendera za Kenya na benki ya Standard Chartered huku magari yakipita barabarani na miti ikiongeza uzuri wa mazingira. Mandhari hii inaonyesha juhudi za kuhifadhi urithi wa kitaifa na mazingira ya mijini kwa pamoja.

Watu kadhaa wanashiriki kazi ya kurekebisha bomba kubwa la maji lililozikwa ardhini huku wengine wakisimama pembeni kufuatilia shughuli hii. Mashini ya kuchimba ipo karibu na mchanga mwingi umechimbwa kuzunguka eneo la kazi. Mandhari inaonyesha juhudi za kuhifadhi na kudhibiti rasilimali muhimu kama maji kupitia utengenezaji wa miundombinu ya usamabazaji.

Watu watatu wamevaa mavazi ya usalama ya rangi ya njano, wakishiriki katika shughuli ya kusafisha taka karibu na mto. Wanatumia vifaa vya mkono kama koleo kuondoa taka kutoka kwa maji, wakionyesha juhudi za moja kwa moja za kuhifadhi mazingira.

Uso wa simba umeonyeshwa kwa karibu, ukionyesha kwa wazi macho yake makali, pua, na manyonya ya shingo, yenye rangi ya kahawia yaliyochanganyika na vivuli vya giza. Mandhari ya nyuma imefifishwa ili kuangazia sura ya mnyama huyu wa porini.

Simba aliye nyuma ya uzio wa waya anaashiria juhudi za hifadhi katika maeneo ya mbuga au vituo vya uokoaji wa wanyama porini. Mazingira yanaonyesha kuwa mnyama huyu yuko katika eneo lililo dhibitiwa kwa ajili ya usalama wake na makaazi yao, pamoja na mikakati ya kisasa ya kuhakikisha viumbe hawa wanaendelea kuwekwa kwa vizazi.

Mnyama mkubwa wa porini kwa ufu mwenye pembe ndefu inaonekana akisimama katikati ya nyasi ndefu ,ndege wawili wadogo wapo karibu naye mmoja akionekana juu ya mgongo wake na mwingine akiruka karibu. wakionyesha uhusiano wa kiikolojia kati ya viumbe wa aina tofauti mandhari inaonyesha mazingira yaliyohifadhiwa vizuri yanayowezesha maisha ya wanyama na mimea.

Denge wa mwituni akiwa ameketi juu ya tawi la mti. Mandhari yanaashiria sehemu muhimu ya mfumo wa ekolojia wakisaidia kudhibiti idadi ya viumbe wengine na kuonyesha afya ya mazingira. Nyuma yake inaashiria mazingira ya msitu au maeneo ya wazi yenye mimea ambao ni rasimali ya kitaifa inayohitaji kulindwa dhdi ya waharibifu.

Tukio la kitamaduni ambapo kundi la watu waliovaa mavazi asili wanashiriki kwenye jukwaa la ukumbi wa mikutano. Mavazi yao ya rangi ya kahawia na machungwa, na baadhi yao wamevaa kofia zenye manyoya meupe na meusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha viti vingi, ikiashiria kuwa tukio hili linafanyika katika hafla kubwa au maonyesho rasmi kujifunza kuhusu umuhimu wa uhifadhi ardhi na misitu.

Majani ya maua ya maji yameenea juu ya bwawa yakionyesha mandhari ya asili yenye utulivu. Rangi ya kijani kibichi inaashiria afya ya mazingira huku alama za njano zikionyesha mabadiliko ya kiasili au uchafu mdogo. Maji yanaonekana kuwa safi kiasi yakionyesha juhudi za uhifadhi wa vyanzo vya maji na usimamizi wa rasilimali za kitaifa kwa njia endelevu.

Ndege anayepatikana kwenye maji akijaribu kamata samaki kuonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya wanyamapori na mifumo ya ekolojia ya majini. Uwepo wa ndege wengine na mimea ya majini unaashiria mazingira yenye afya na wenye uwezo wa kuendeleza maisha ya viumbe mbalimbali.

Kundi la mbuni wamesimama kwa utulivu katikati ya uwanja wa majani uliowazi wakitazama mandhari ya jiji lililo mbali. Nyuma yao majengo marefu na minara ya kisasa ya jiji yanachomoza angani, yakionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na maendeleo ya mijini, kuashiria uhifadhi wa mazingira na mipango ya miji.

Maji yanamimizwa kutoka kwenye bomba adi kwenye mabuyu ya plastiki ya rangi ya manjano na samawati yaliyopangwa kwa wingi, ishara ya juhudi za kuhifadhi na kusambaza maji kwa matumizi ya nyumbani au kijamii. Manthari yanaangazia umuhimu wa usimamizi bora wa maji kama rasilimali adimu kwa mazingira.

Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji akiwa na vyombo mbalimbali vya kuhifadhi maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi yasiyo rasmi yaliyojengwa kwa mabati na imezungukwa na ardhi ya udongo ikiwa imejaa majitaka, mawe na mabomba nyingi. Hali hii inaonyesha umuhimu wa usimamizi bora wa rasilimali za kitaifa na uhifadhi wa mazingira ili kulinda afya ya jamii.

Watu kadhaa wamekusanyika chini ya hema jeupe katika tukio la wazi linaloonekana kuwa sehemu ya uzinduzi wa mradi wa kuhifadhi mazingira na rasilimali. Meza kuu imepambwa kwa chupa za maji huku baadhi ya washiriki wakiwa wameketi wakifuatilia shughuli. Nbele ya meza majembe yenye vishikizo yamepangwa chini yakiendesha maandalizi ya kuchimba kuanzisha kazi.

Chui aliye nyuma ya uzio wa waya anaashiria juhudi za hifadhi wanyamapori katika maeneo ya mbuga au vituo vya uokaji wa wanyama ili kulinda unyamapori kama sehemu ya urithi wa kitaifa. Mazingira ya nyasi ina udongo yanaonyesha kuwa mnyama huyu ako katika eneo linaodhibitwa kwa ajili ya usalama wake na wa jamii.

Shughuli ya kuchimba shimo katika mazingira ya shule au kijiji, ambapo wasichana wawili wa shule na mwanadada huenda mwalimu wanashiriki. Tukio hili linaweza kuwausishwa moja kwa moja na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za.

Mandhari tulivu ya uwanja wa majani wenye miti mikubwa iliyotawanyika kwa umbali. Nyuma ya miti hiyo kuna majengo kadhaa yanayoonekana kuwa nyumba za binafsi au za wageni ingawa yamejichwa na sehemu ya miti, kuashiria mazingira yaliyohifadhiwa vizuri.

Mabanda ya mabati yameanguka na kuharibika vibaya kufuatia athari za maafa au mvua kubwa ilionyesha kuashiria hatari inayoweza kutokea kutokana na ukosefu wa miundombinu imara na mipango bora ya makaazi. Mtu mmoja anaonekana kutembea kwa msaada wa fimbo kupitia matope huku mwingine akiwa mbali kwa nyuma amesimama.

Magari mawili yameegeshwa mbele ya ukuta, ulio pambwa kwa sanaa ya michoro ya rangi mbalimbali. Michoro hiyo inaonyesha maungo ya kumpuni ya sehemu ya uso wa mutu. Kionyesha ubunifu wa kisanii katika mazingira ya mijini kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za kitaifa.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya eneo lenye miti mingi either porini au kwenye mbuga. Wanaoekana wakizungumza either kujadili namna ya kuzingatia uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za kitaifa.

eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo maji ya tope yanatiririka kupitia makazi yasiyo rasmi, nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na maji wakijaribu kushughulikia hali hiyo au kuokoa mali zao.

Mhudumu aliyevaa koti la kijani kibichi na kofia, anamlisha tembo mdogo kwa kutumia chupa, ishara ya malezi ya wanyamapori waliyoko hatarini. Katika juhudi za kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali za kitaifa. Tembo mwingine amelala karibu huku kundi la watu likitazama kwa umakini kuonyesha ushirikiano kati ya jamii na wahifadhi.

Mto unaopita mbele ya eneo lenye mimea ya kijani kibichi, huku mlima ukionekana kwa umbali, chini ya anga ya samawati yenye mawingu machache. Majengo machache yamejengwa karibu na mguu wa mlima, yakionekana kusambaa kwa utaratibu katika eneo hilo.

Mtu mmoja ameketi karibu na mkondo wa maji machafu yaliyojaa taka, akiwa na vibuyu vya plastiki vya kubeba maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo yaliyochakaa na watu wachache kwa umbali, huku mazingira yakiwa yamejaa uchafu ardhini na majini, kuashiria changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za taifa.

Darasa lililojaa wanafunzi waliovaa sare za samawati, inaonyesha mkutano wa kielimu unaolenga ufahamu wa rasilimali za kitaifa. Walimu wawili wamesimama darasani, mmoja akiwa mbele akielezea, jambo mwingine akifuatilia kwa nyuma. Maandishi mengi ukutani yanatoa taswira ya mwelekeo wa somo, huenda yakihusiana na mazingira, historia asilia au matumizi bora ya rasilimali.

Mifuko mingi ya plastiki imetapakaa ardhini katika eneo la wazi. Mtu mmoja aliyevaa shati jeupe na kifuniko kichwani anaonekana akiwa ameshika moja ya mifuko hii. Mandhari yaashiria umuhimu wa kulinda usafi wa mazingira, jamii au kampeni ya kupunguza matumizi ya plastiki.

Mandhari ya asili yenye mwamba mkubwa na mimea mingi. Kuna mtu aliye vaa shati la samawati amesimama katikati, chini yake kuna mto mdogo au mkondo wa maji unaopita eneo hilo. Mazingira haya yanajumuisha maana kubwa na mimea kuashiria milima au.

Mtu mmoja amesimama ndani ya container kubwa lililojaa taka za plastiki katika eneo la wazi linaloonekana kuwa sehemu ya ukusanyaji taka .Pembeni kuna rundo la taka nyingine kuashiria juhudi za usafi wa mazingira au shughuli ya kuchambua taka kwa ajili ya urejereshaji.

Treni laonekana likisafiri juu ya daraja la reli lililoinuliwa ikipita kwenye eneo la mbuga au msitu. Reli limeinuliwa juu katika juhudi za kuendeleza kuhifadhi mazingira na usimamizi bora wa rasilimali za kitaifa. Usafiri huu unaonekana kuwa suluhisho endelevu ili kuhifadhi mazingira na kupunguza uharibifu wa ardhi.

Kuna kundi la watu kwa picha waliovaa PPE zenye rangi ya manjano, koti za kijani na glovu nyekundu. Wamesimama kwenye barabara yenye unyevunyevu, mbele ya majengo yaliyotengenezwa kwa mabati. Baadhi yao wameinua mikono juu, wanaonekana wako kwenye shughuli ya usafi kwa jamii.

Watu wanne wamevaa mavazi ya usalama wanatumia vifaa vya kushika kwa umbali kusafisha maji yaliyochafuliwa. Hili eneo linaonekana kuwa na kipato cha chini. Kando ya eneo hili kuna rundo kubwa la taka na vibanda vya muda vinavyoashiria changamoto za mazingira hali ya maisha.

Eneo lenye msongamano mkubwa wa makaazi duni yasiyo rasmi. Nyumba zimejengwa kwa mabati katikati kuna mto mwebamba mwenye matope na maji chafu, huku ukizungukwa na nyasi kando ya kingo zake. Mawingu inaonyesha dalili ya mvua na nje kuna nguo zime anikwa kwenye kamba, ishara ya shughuli za kila siku kwa wakaazi.

Eneo la makaazi duni, ambapo nyumba zimejengwa kwa udongo na mabati iliyozeeka. Mandhari inaonyesha njia nyembamba katikati mwa nyumba hizo. Sakafu ya njia hiyo, ni ya matope na kuna mkondo mdogo wa maji unaopita katikati.

Kundi la watu waliovaa sare za kazi linaonekana likikusanya na kupanga taka kwa shughuli muhimu ya usafi wa mtaa ,wanatumia mifuko mikubwa ya plastiki yenye rangi tofauti ishara ya upangaji wa taka kwa mujibu wa aina yake katika juhudi za kulinda mazingira na kusimamia rasilimali za kitaifa.

Gari la usafiri wa umma limepambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi, likiwa limeegeshwa huku abiria wakipanda na kushuka. Pembeni kuna bango linaoonyesha orodha ya vituo vya usafiri kama Ruiru, Githurai na Zimmerman. Mandhari hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma unaotegemewa na jamii kwa shughuli za kila siku, ukiwa na vitambulisho vya kipekee vya kitamaduni na kisanii.

Barabara ya mtaa wa mijini ina msongamano wa magari ikiwemo lori kubwa la manjano lililobeba tanki ya maji ikipita chini ya daraja la waenda kwa miguu lenye rangi ya kijani na manjano. Gari ndogo na watembea kwa miguu kando ya barabara wanaashiria matumizi mseto wa njia huku mazingira ya jiji na miti pembezoni yakichangia picha halisi ya usafiri wa umma.

Barabara wa mji wa kisasa imejaa magari mbalimbali yakielekea pande tofauti. Majengo ya ghorofa yenye alama za kibiashara yanasimama upande wa kulia, yakionyesha shughuli nyingi za kibiashara. Upande wa kushoto kuna uzio wa waya na njia ya watembea kwa miguu, ishara ya miundo mbinu ya miji inayoendelezwa.

Mabasi ya rangi tofauti yameegeshwa kando ya barabara moja likiwa limechorwa picha ya kibonzo yakionyesha ubunifu wa magari ya usafiri wa ummma. Watu wanatembea barabarani huku wengine wakitumia pikipiki maafisa wa trafiki wakiendesha shughuli kwa usalama. Majengo marefu na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya mji mkuu wenye shughuli nyingi.

Magari mawili ya abiria yameegeshwa kando ya barabara. Mwanaume aliyevaa koti la zambarau na suruali ya samawati amesimama karibu akionekana kuchunguza hali au kusubiri huduma. Jengo lililo nyuma linaashiria mwingiliano wa usafiri na biashara.

Barabara yenye njia mbili imejaa magari yakiwemo mabasi na matatu yanayoelekea pande tofauti kuashiria dalili ya shughuli nyingi za usafiri wa umma katika jiji. Majengo yaliyosongamana pembezoni na watu wanaotembea kando kando na barabara inaonyesha mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi.

Basi la umma lenye rangi ya waridi na samawati na mengine mawili meupe yanavuka daraja juu ya mto wenye maji ya rangi ya kahawia kuashiria umuhumu wa miundo mbinu ya usafiri katika kuunganisha jamii. Daraja kubwa zaidi lillo kando linaashiria uwekezaji wa serikali katika barabara kuu inayosaidia kurahisisha usafiri wa abiria na bidhaa.

Mabasi mawili ya usafiri wa umma yenye nembo ya metro trans yameegeshwa kando ya barabara. Afisa wa trafiki amesimama kati ya mabasi hayo akiwa maevaa sare rasmi na koti la kuakisi mwanga. Watu wachache wamesimama karibu huku miti na majengo machache yakiwa nyuma, yakionyesha mandhari ya jiji au mtaa wenye shughuli za kila siku.

Basi la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara, ikiwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma inayowezesha maelfu ya watu kufika sehemu mbalimbali. Watu kadhaa wanatembea kando kando ya barabara baadhi wakiwa kwenye sare za kazi wakielekea kwenye shughuli zao. Mandhari ya mtaa inaonyesha maduka na matangazo ya biashara yakionyesha uhai wa uchumi unaochochewa na usafiri wa kuaminika.

Basi la rangi ya kijani na nyeupe lenye nembo ya citi hopa limeegeshwa kando ya barabara, kando yake watu wanapita kwa miguu mmoja akivuta mkokoteni mdogo . Majengo ya biashara yamejipanga pembezoni kuashiria mwingiliano wa shughuli za kiuchumi na huduma za usafiri wa umma. Kando magari mengine na miti ya mitende inaunda mandhari ya jiji lililo hai.

Magari mawili yanapishana chini ya daraja. Mandhari inaashiria juhudi za kuimarisha usalama barabarani kwa usafiri wa umma na miundo mbinu ya kisasa inayowezesha huduma za usafiri wa haraka na salama katika maeneo ya mijini. Kwenye ukuta wa daraja, nembo la shirika la barabara limechorwa pande zote mbili na kando mwendeshaji pikipiki anapita upande wa kulia.

Baadhi ya watu wanatembea wengine wamesimama kwenye kituo cha basi wakisubiri kuingia kwenye basi ya la usafiri wauma. Liloegeshwa kando ya barabara. Mandhari ya mtaa ina vibao vya matangazo na majengo marefu kwa umbali. Kiashiria eneo la mijini lenye shughuli nyingi za utegemenzi mkubwa wa usafiri wauma, kwa rakati za kila siku.

Magari ya abiria, pikipiki na watu wanatembea kandokando ya barabara pana ya lami yenye shughuli nyingi za usafiri wa uma. Katikati mwa njia ng'ombe wachache wanavuka wakiashiria muingiliano wa mazingira ya kijijini na mjini. Mnara wa maji upande wa kushoto na majengo ya biashara upande wa kulia inaashiria maendeleo ya miundo mbinu.

Magari ya abiria yameegeshwa kando ya barabara yakiwa na mabango yanayoonyesha sehemu zinazohudumu kama Nakuru, Eldoret, Kericho na Ngong'. Watu wanatembea na wengine wanajihusisha na biashara ndogo ndogo wakiuza matunda na mboga kwenye meza ndogo pembeni mwa barabara. Majengo ya ghorofa na maduka yaliyowazi yanaonyesha mazingira ya mijini yenye harakati nyingi ambapo usafiri wa umma kiungo muhimu.

Mtaa wa jijini wenye shughuli nyingi za kila siku. Magari ya usafiri wa umma kama mabasi na matatu yakiwa barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara, huku wengine wakitumia pikipiki kama njia mbadala ya usafiri. Majengo ya biashara yako pande zote ya barabara yakiwa na mabango yanayoonyesha huduma mbalimbali. Mandhari hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma unaochangia harakati za kiuchumi.

Magari ya matatu yenye mistari ya njano na machungwa yameegeshwa kwa utaratibu pembeni mwa barabara wakisubiri abiria. Watu wachache wanapita kando wengine wakiwa wamevaa barakoa dalili ya tahadhari za kiafya bado zaendelea. Majengo ya biashara yako karibu yakionyesha shughuli za kila siku, mchanganyiko wa biashara ndogo ndogo.

Treni la abiria kwenye reli ikiwa na rangi nyeupe, nyekundu na njano kuashiria mfano wa usafiri wa kisasa unaosaidia kupunguza msongamano wa magari barabarani na kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa kwa gharama nafuu. Uzio wa waya unaonekana mbele unaashiria hatua za usalama zinazochukuliwa kulinda abiria na mazingira ya reli.

Mandhari ya jiji ina shughuli nyingi, magari ya usafiri wa umma yamepita barabarani yakiwa na mabati ya rangi tofauti pamoja na maandishi ya biashara za usafiri. Kando ya barabara, watu wanatembea wakifuatilia shughuli zao za kila siku, na upande mmoja kuna jengo maarufu. Hali hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma unaotegemewa na wakazi wa jiji.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa tayari kwa usafiri. Pembeni ya mlango bango linaonyesha nauli na sehemu linalohudumu kuelekeza wasafiri. Watu kadhaa wamesimama kwa mstari wakisubiri kupanda. Nyuma inaonyesha majengo yenye mabango na matangazo ya rangi mbalimbali, ikionyesha shughuli nyingi za usafiri na biashara katika eneo hilo.

Magari ya usafiri wa umma yanapita kwa kasi barabarani katika mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi. Dirisha la gari linatoa mtazamo wa barabara inayozungukwa na ukuta wa zege upande mmoja huku magari mengine yakiwa mbele yakielekea darajani. Kando ya barabara majengo marefu yanaonekana yakichanua juu ya mandhari ya mijini.

Basi la usafiri wa uma lenye rangi ya kijani na njano, limeegeshwa kituoni. Mbele ya basi kuna ubao unaoonyesha majina ya vituo mbali mbali basi linakokwenda. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, baadhi wakipanda, wengine wakisubiri, au kwa shughuli mbali mbali za usafiri.

Kituo cha usafiri wa umma kando ya kituo cha mafuta matatu zimeegeshwa zikisubiri abiria au kupangwa kwa safari. Mabango kwa magari zenyewe yanapendekeza njia maarufu ya kusafiri huku abiria wakiwa wamesimama au wakitembea wakionyesha hali ya shughuli nyingi.

Mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara kwa eneo lenye shughuli nyingi au kituo cha mabasi ambapo watu wengi wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na mabasi hayo kuashiria kushiriki katika shughuli za usafiri au zingine mbalimbali. Mabango yaliyoandikwa sehemu za kuhudumu na nauli yanaonyesha mfumo wa usafiri unaorahisisha harakati za kila siku.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu, lenye rangi ya kijani na manjano, linapita kwa barabara kuu chini ya daraja. Juu ya daraja kuna maandishi ya tahadhari don't overspeed , pamoja na nembo mbili za mamlaka ya barabara kuu Kenya. Pembeni ya barabara, kuna watu wamesimama wakisubiri usafiri au kushiriki shughuli zao. Gari jingini la rangi ya fedha limeegeshwa pembeni.

Msongamano wa magari barabarani unajumuisha mabasi ya abiria, malori na magari madogo yakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma na binafsi katika eneo la mijini. Watu wachache wanatembea kando huku majengo ya ghorofa na miti mingi nyuma yakitoa mandhari ya mji.

Matatu ndogo ya abiria ime egeshwa mbele ya duka, watu kadhaa wanaonekana wakizunguka gari hilo baadhi waki pakia au kushusha mizigo wengine wakiwa ni abiria au wapita njia. Matatu hiyo ime pambwa kwa rangi ya ngavu na stika mbalimbali. Pembeni kuna pikipiki na magari mengine yanayo onyesha kuwa eneo hilo lina shughuli nyingi za usafiri na biashara.

Basi la abiria lenye rangi angavu nyeusi na nyekundu limeegeshwa kando ya njia, pembeni watu wanapita kwenye njia ya waenda kwa miguu huku majengo na maduka mbalimbali yakiwa nyuma yao yakionyesha mazingira ya kibiashara na usafiri wa umma.

Mabasi mawili yamesimama kituoni kungoja abiria. Maafisa watatu wa trafiki waliovaa mavazi ya kuakisi mwanga wamesimama karibu na mabasi hayo wakionekana kudhibiti au kuelekeza magari. Mandhari yanaonyesha barabara yenye shughuli nyingi ya kusafiri katikati mwa jiji. Katikati kuna mtu mmoja mwenye pikipiki na mwingine amesimama karibu nao.

Mabasi mawili ya umma yameegeshwa barabarani likiwemo moja la kijani lingine lenye rangi nyeusi la muundo wa kisasa linafuata. Watu wachache wanatembea karibu wakielekea kwenye shughuli zao huku nyuma kukionekana majengo ya ghorofa na nyaya za umeme juu zinazoashiria mazingira ya mji yenye shughuli nyingi za usafiri na biashara.

Basi la kijani na nyeupe lenye maandishi Citihoppa Next linaonekana likiwa tayari kwa safari. Watu mbalimbali wamesimama aua wanatembea karibu na basi hilo kuashiria ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma. Mandhari ya nyuma inaonyesha mabasi mengine na majengo marefu na mitende ikionyesha mazingira ya jiji lenye harakati nyingi.

Basi aina ya matatu imeegeshwa kando ya barabara kituoni ama njia maarufu ya usafiri mjini. Gari limepambwa kwa rangi na michoro ya kuvutia, kuambatana na utamaduni wa kisasa wa usafiri wa umma. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka, ishara ya shughuli za kila siku za usafiri. Yapo majengo marefu na miti mingi inayoonyesha mazingira ya miji yenye mchanganyiko wa miunda mbinu.

Barabara yenye shughuli za usafiri wa umma. Basi la rangi ya samawati laonekana likiwa limeegeshwa au likipita kwa nyuma. Watu kadhaa wamesimama karibu mmoja wao akiwa ameshikilia bango lenye maandishi aidha ya kufahamisha abiria kuhusu maeneo yanayohudumiwa.

Basi la abiria lenye rangi mingi imepambwa kwa sanaa ya kuvutia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu kwa shughuli ya usafiri na biashara. Baadhi yao wakiwa wamebeba mabegi huku mmoja akiwa ameshika bango lenye maandishi kuashiria sehemu ya usafiri. Upembeni kuna maduka na magari mengine pamoja na mti karibu na basi hili.

Barabara kuu ya jiji lenye shughuli nyingi ya usafiri wa umma. Magari ya aina mbalimbali yanasafiri kwa pande zote mbili ikiwemo magari madogo, mabasi na pikipiki. Katikati ya barabara, kuna mstari wa nyasi ambapo ng'ombe wanachungwa, huku pande moja ukiwa ni eneo la vibanda yenye majengo na mtaro wa maji na upande mwingine ukiwa na maduka na majengo ya biashara.

Gari la abiria aina ya minibus lenye rangi ya samawati na manjano limeandikwa NK Shuttle . Juu ya gari hilo kuna bango linaloonyesha maeneo mbalimbali ya safari pamoja na nauli. Nambari 105 ikiwa imeandikwa kwa uwazi. Pembeni ya gari hilo watu wanatembea kwenye njia ya waenda kwa miguu wakionekana kuwa katika harakati za kila siku.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi, magari tofauti kama mabasi, malori na mengine madogo yakiwa barabarani. Maafisa wawili wa trafiki wanasimamia mwenendo wa magari. Kuna unyevunyevu barabarani ishara ya mvua iliyonyesha hivi karibuni. Pembeni kuna miti na majengo yanayojengwa yakiwa yamefunikwa kwa wavu wa kijani.

Barabarani kuna mabasi mawili yanayoonekana wazi kuashiria usafiri wa umma katika jiji lenye pilka pilka nyingi. Watu wengi wanaonekana wakitembea na wengine wakivuka barabara wakionyesha harakati za usafiri maeneo tofauti mwa jiji. Majengo ya kibiashara yanaonekana nyuma yakiwa na mabango za kutangaza biashara.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari tofauti madogo na makubwa kama vani ya uchunguzi yameegeshwa au yanapita. Juu ya moja ya vani kuna bango likionyesha huduma ya usafari kati ya Kisumu, Kericho na Kakamega. Pia kuna mabango mengine kwa jengo ya matangazo ya biashara mbali mbali.

Gari la abiria aina ya matatu lenye rangi ya manjano na nyeupe limeegeshwa kuashiria kusubiri abiria. Kando yake kuna mtu aliyevaa rinda la kijani amesimama pembeni yake. Ishara ya kuabiri au biashara mbadala.

Matatu aina ya Isuzu limesimama katika kituo cha magari. Limepakwa rangi na nembo ya Metro Trans Sacco. Katika dirisha la mbele kuna bango linalo onyesha nauli na pia sehemu linalokwenda. Baadhi ya abiria wanaonekana wakipanda au kushuka, wengine wakiwa ndani. Kando kuna magari mengine na watu kutembea kuonyesha shughuli mbalimbali. Kuna pia majengo ya ghorofa inayoonekana nyuma.

Barabara kuu yenye njia nyingi, inayoonekana ikiwa na magari ya aina mbalimbali, kama vile mabasi na pikipiki, yanayosafiri pande zote mbili kwa wakati mmoja. Pia kuna ukanda wa katikati wenye vizuizi vya usalama. Mbele kuna mabango ya kijani, yanayoelekeza madereva sehemu tofauti. Kando ipo jengo kubwa jeupe, miti na taa za barabarani.

Mabasi yanapita barabarani kwa shughuli za usafiri wa umma katika jiji. Taa za trafiki zinadhibiti mwendo wa magari na watembea kwa miguu zikionyesha mpangilio wa usafiri mjini. Watu kadhaa wamesimama, wengine wanatembea wakionekana kama abiria wanosubiri au wametoka usafiri. Pembeni kuna jengo kubwa lenye usanifu wa kizamani pamoja na mnara wa mawasiliano juu yake.

Magari ya aina mbali mbali yamejazana katika makutano barabara. Pikipiki, magari madogo, mabasi, na malori yote yaonekana yakisubiri au yakipita huku taa za barabarani zikionyesha rangi nyekundu kwa baadhi ya nia. Barabara inaonekana kuwa na unyevu unyevu ishara kuwa huenda mvua imenyesha hivi karibuni

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa na kupangwa kando ya barabara yakisubiri abiria. Moja ya magari hayo lina bango kubwa juu likisomeka Supreme Shuttle Nakuru Direct. Kando yake inaonyesha maduka mbalimbali moja wapo likiwa Ruzana Pharmacy and Wholesale and Retail. Watu wanatembea kando ya barabara wakihusika na shughuli za kila siku.

Eneo la katikati mwa jiji la Nairobi. Tunaona shughuli nyingi za watu na magari. Askari wa trafiki wamesimamia msongamano wa magari, huku raia wakitembea kwa shughuli mbali mbali za kibiashara na usafiri. Katikati mwa picha kuna saa ya umma juu ya mlingoti, kando kuna umati wa watu karibu na bango kubwa limeandikwa Tecno . Pia kwa umbali kunaonekana sanamu ya Dedan Kimathi .

Maji yanamwagika kwa nguvu kutoka kwenye bomba la chuma lililopinda yakielekea kwenye ardhi. Hali hii inaonyesha uwepo wa mfumo wa usambazaji wa maji au uondoaji wa maji taka ambao ni muhimu kwa afya ya jamii na uhifadhi wa mazingira.

Pipa kubwa la samawati la plastiki limewekwa kando ya ngazi ya ndani ya jengo likitumika kuhifadhi maji ya matumizi ya nyumbani. Pembeni kuna kikapu cha plastiki chenye mfuko wa taka mweusi kuashiria juhudi za udhibiti taka ndani ya mazingira ya nyumbani.

Pipa la kuhifadhi maji la plastiki likiwa limewekwa kwa uangalifu, karibu na kikapu cha nyasi kilichojaa mifuko miwili ya taka ya plastiki. Sakafu ya mbao na mlingoti wa chuma unaonekana karibu. Inaashiria kuwa eneo hili ni sehemu ya roshani ya nyumba ya kibinafsi, mandhari haya yanaonyesha mbinu rahisi za nyumbani za kuhifadhi maji na kuthibiti taka kwenye njia endelevu.

Bwawa dogo la maji limewekwa katikati ya mazingira ya kijani likizungukwa na nyasi na uwoto wa asili unaoweza kusaidia katika uchochaji wa taka. Miundombinu rahisi ya udhibiti wa maji inaonekana pembezoni mwa bwawa hilo huku barabara dogo ikielekea upande ya kulia na mashamba ya mazao yakiwa mbali kidogo.

Maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye mfereji wa kisasa uliowekwa juu ya sinki jeusi, yakionyesha mfumo wa usambazaji wa maji safi ya nyumbani, huku yakihitaji udhibiti bora wa taka na maji kwa afya ya jamii. Pembeni kuna chupa ya glasi yenye maua na sabuni ya mkono, ikisisitiza usafi wa utunzaji wa mazingira ya ndani.

Mfumo wa viwanda unaohusiana na huduma za usambazaji wa maji na kudhibiti taka. Mabomba makubwa yaliyo na alama za kutu na uchakavu yana vali kubwa zinazotumika kudhibiti mtiririko wa maji. Eneo linalozunguka lina unyevuunyevu likionyesha kuwa ni sehemu inayotumika mara kwa mara kwa shughuli za kudhibiti au kuachilia maji.

Maji yanatirirka kutoka kwenye bomba la maji-taka lililowekwa kwenye ukuta wa mawe yakielekea kwenye bwawa au mkondo wa maji ulio chini. Mawe yaliyotumika kujenga ukuta huu. ni makubwa na hayana umbo maalumu.

Mfumo wa usambazaji wa maji na udhibitii wa taka kwa kutumia teknolojia ya mitambo. Mota mbili za umeme zimeunganishwa na mabomba ya plastiki kupitia viungo mbalimbali zikionyesha mfumo wa kusukuma au kusambaza maji safi au kutoa maji machafu katika mwelekeo tofauti.

Mkusanyiko wa mabomba ya chuma yaliyozeeka na kutu yamefunikwa na vumbi na uchafu yakionyesha kuwa yamekaa kwa muda mrefu bila kutumika. Mabomba hayo yanaonekana kuwa yako kwa eneo la ujenzi au uchimbaji.